Kituo kikubwa cha umeme kilichojengwa katikati ya eneo kubwa la kijani kibichi. kituo hicho kina mistari mingi ya nguzo za umeme za transfoma na kimezungukwa na barabara ndogo ya udongo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha milima mbali na anga ni samawati safi ni mifano ya miundombinu nishati katika mazingira ya asili.

Kituo kidogo cha umeme cha kampuni ya Kenya power. Nguzo za umeme na nyaya zinaonekana wazi zikionyesha miundo mbinu za usambazaji wa nishati. Bendera mbili za Kenya power zimesimama wima moja ikiwa nyeupe na samawati na nyingine samawati zote zikibeba nembo ya kampuni. Eneo hilo limezingirwa na uzio wa saruji na nyaya zenye miba zikionyesha tahadhari na usalama.

Nguzo ya umeme iliyoanguka ikiwa imelala kuelekea upande mmoja. Nyaya nyingi za umeme zimetengana na zimejipinda zikionyesha hali ya hatari. Kuna jengo lenye madirisha ya samawati na kuta za kahawia nyuma ya nguzo ikionekana kuhathiriwa na tukio hili.

Nguzo kadhaa za umeme za chuma zinazobeba nyaya za umeme wa juu. Jua linazama au linachomoza nyuma ya nguzo hizo likiacha mwanga wa manjano na machungwa angani huku kukiwa na mawingu machache yaliyotawanyika. Kwa mbele kuna mimea na vichaka vinavyoonekana kuwa kavu au venye rangi ya udongo. Muundo wa nguzo hizo unaonekana kuwa imara na wa kisasa unaashiria mfumo wa usambazaji wa umeme.

Nguzo ndefu za umeme zikiwa zimesimama kwenye shamba kubwa la kijani kibichi. Waya nyingi zinapita angani, zikiongeza hisia ya umbali na ukubwa. Anga ni la samawati safi, na mawingu meupe yaliyotawanyika, likitoa mwanga mzuri.

Tando mkubwa wa kuzalisha umeme wa jotoardhi ulioko katika eneo la milima. Majego kadhaa ya viwanda yamejengwa katikati ya picha na moshi mwingi unatoka kwenye minara kadhaa ya kupoozea. Kuna barabara zinazopita katika eneo hilo zikiunganisha sehemu mbalimbali za mtambo na mazingira yanayo zunguka.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo ndefu za chuma za nyaya nyingi za umeme. Miundo mingi ya chuma ina vifaa vya umeme vimepangwa kwa utaratibu ndani ya uzio wa chuma wenye rangi ya kijani. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa tulivu.

Nguzo za umeme zilizosimama wima karibu na jengo lenye gorofa kadhaa zikionyesha miundo mbinu ya umeme. Kuna transfoma ya umeme iliyowekwa kwenye moja ya nguzo, ikionyesha usambazaji wa nishati. Chini ya nguzo, kuna mimea midogo na uchafu huku barabara ikiwa karibu na eneo hilo.

Punda milia mmoja amesimama katikati ya vichaka na nyasi kavu. Michirizi yake myeusi na meupe inaonekana wazi, ikichanganyika na mandhari ya asili. Pundamilia huyu anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera, na anaonekana kuwa macho. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka ikionyesha mazingira ya hifathi ya wanyama pori au mbuga y asili.

Tukio la nje labda uzinduzi wa mradi au kampeni likifanyika chini ya hema nyeupe ,mwanamke mmoja aliyevaa kofia ya rangi ya waridi na mavazi meupe anazungumza kwenye kipaza sauti akionyesha anaongoza tukio, mbele ya meza ndevu iliyofunikwa na nguo nyeupe kuna majembe na vifaa vingine vya kilimo vilivyopangwa vizuri.

Kifaru mweusi anakokotwa kwenye gari la doria la bustani la walinzi wa wanyama pori. Kifaru huyu anaonekana kuwa mdogo, labda mtoto na yuko chini ya uangalizi wa karibu. Walinzi kadhaa wamevaa sare za kijani na wanaonekana wakishughulikia kifaru huyo kwa uangalifu. Hali hii inaweza kuwa sehemu ya oparesheni ya kuhamisha wanyama pori au matibabu.

Kundi la pundamilia katika mandhari ya savana yenye nyasi ndefu zilizokauka. Pundamilia wawili wako karibu na mbele ya picha wakiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Kwa nyuma, kuna pundamilia wengine wengi wametapakaa kwenye eneo pana la nyasi. Mazingira yanaonyesha uwepo wa miti na vichaka vichache kuashiria makazi yao ya asili porini.

Mfuko mkubwa wa kijani uliojaa taka mbalimbali ukipimwa kwa kutumia mizani ya kuning'inia. Ndani ya mfuko kuna karatasi, chupa na vitu vingine vya plastiki vikionyesha kuwa ni taka zinazoweza kusindika tena au kutupwa. Kwa nyuma kuna rundo kubwa la takataka zilizorundikana na ukuta wa mabati uliochakaa.

Rundo kubwa la uchafu likionyesha mlima wa takataka ulioenea mbali. Taka hizo zinajumuisha nguo, plastiki na vitu vingine mbalimbali vilivyotupwa. Katikati ya rundo hilo, kuna njia nyembamba iliyojaa taka, ikionyesha mazingira machafu na yasiyofaa. Anga linaonekana kuwa na mawingu likichangia taswira ya huzuni na uharibifu wa mazingira.

Kundi la watoto na mtu mzima wanakula chakula wakiwa wamekaa chini. Kijana aliye mbele ameshikilia sahani yenye chakula labda ugali na mboga na anaonekana akitazama juu kwa uangalifu. Watoto wengine pia wameshika sahani zao na wanaonekana wakila au wakisubiri chakula. Wote wamevalia nguo za kawaida na wameketi kwenye sakafu ya zege na ukuta wa samawati unaonekana nyuma yao.

Wanyama wawili wamesimama katika eneo la asili lenye majani mengi. Mnyama mmoja yuko mbele, akitazama moja kwa moja kwenye kamera, wakati mwingine yuko nyuma kidogo, akiangalia upande mwingine. Nyuma yao kuna miti na vichaka vyenye majani mabichi. Mandhari hii inaashiria kuwa wanyama hawa wako msituni au katika hifadhi ya wanyama. Udongo na mazingira unaonekana kuwa wa asili na salama.

Mbuni mweusi na mwenye shingo ndefu ya kijivu amesimama katika eneo lenye mimea. Mbuni huyu anaonekana kufungua mdomo wake kana kwamba anatoa sauti au anapumua. Nyuma yake kuna uzio wa chuma, miti na vichaka vingi vya kijani kibichi. Manyoya yake yana rangi nyeusi na sehemu za kahawia hafifu na miguu yake mirefu inaonekana wazi.

Kundi la twiga wanatembea kwenye nyasi ndefu twiga hawa wana shingo ndefu na madoa ya kahawia yaliyoko kwenye miili zao. Wanyama hawa wanatembea polepole kuelekea upande mmoja mandhari ya nyuma inaonyesha anga la samawati lisilo na mawingu.

Mbuni mweusi mwenye miguu nyekundu akitembea kwenye nyasi kavu. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanda mpana na wenye mimea michacahe na anga ilio tanda. Mbali kidogo kunaonekana miundo kama majengo ikipendeza eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi ya watu au hifadhi ya wanyama pori iliyo karibu na jiji. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na yenye mwanga wa kutosha.

Kobe wawili wakubwa wamekaa karibu na ukingo wa maji yenye matope. Kobe hao wana maganda yenye rangi ya kahawia kijivu yenye ruwaza na wanaonekana wakiangalia kuelekea majini. Mifumo ya ganda lao inaonekana wazi na baadhi ya mizizi ya miti imetanda kwenye udongo wa nyuma.

Twiga mrefu anavuka barabara ya vumbi mbele ya gari la watalii. Twiga huyu anaonekana akitembea kwa utulivu kwenye mandhari ya savana yenye nyasi kavu. Gari jeupe la safari likiwa na tairi ya akiba nyuma limesimama likisubiri twiga apite. Kwa umbali majengo marefu ya jiji yanaonekana yakichungulia juu ya upeo wa macho kuashiria ukaribu wa hifadhi ya wanyama na maendeleo ya mijini.

Kundi la watu wakiwa katika zoezi la kusafisha eneo chafu lenye taka nyingi na maji machafu. Mtu aliye mbele amevaa koti la kijani kibichi na anatumia kifaa cha kuchota taka kutoka kwenye maji meusi. Nyuma yao kuna rundo kubwa la taka na majengo yaliyojengwa kwa matofali. Anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa isiyo mzuri.

Kifaru kikiwa kimelazwa chini kukiwa na kitambaa chenye rangi nyingi kimefungwa usoni. Kuna zana za matibabu zinazoonekana kama makasi zikiwa zimeganda kwenye ngozi karibu na sikio la kifaru zikionyesha uwezekano wa upasuaji au matibabu. Katika mandhari ya nyuma kuna kundi la watu waliovalia sare za kijeshi au za walinzi wa wanyamapori wakionyesha shughuli za uhifadhi au uokoaji wa wanyamapori.

Kundi la mbuni wanne wakitembea kwenye nyasi ndefu zilizokauka za savanna . Mbuni hao wana manyoya meusi na meupe ,shingo ndefu na miguu mirefu. Kwa mbali, jiji lenye majengo marefu linaonekana likichomoza juu ya upeo wa macho, likionyesha ukaribu wa wanyamapori na maendeleo ya mijini. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, likiunda mandhari ya kuvutia.

Kundi kubwa la watu wanaume kwa wanawake wakiwa wamevalia sare zinazofanana za rangi ya haki, vesti za kijani kibichi zinazong'aa na buti za mvua za kijani. Wengi wao wamevaa glovu nyekundu mikononi mwao na wanaonekana wakishangilia au kusherehekea kwa kuinua mikono yao juu. Mazingira yanaonekana kuwa ya mijini yenye majengo ya mabati na barabara yenye unyevunyevu yakionyesha labda kulikuwa wafanya kazi ya usafi. Wanaonekana katika hali ya furaha na mshikamano.

Kundi la Watu Wamaasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni. Wengine wakiwa wamevalia shuka zenye rangi nyekundu, samawati, na za michirizi. Wanaume wawili Wamaasai wanaruka juu angani wakionyesha ngoma yao. Wengine waliosimama wanatazamana kwa furaha na kicheko.

Jengo refu la kipekee jijini Nairobi likisimama wima chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Mbele ya jengo hilo kuna safu ya bendera za nchi mbalimbali zikipepea kwa fahari. Pia kuna mabango ya kijani yaliyoning'inizwa chini ya bendera. Jengo jingine refu linaonekana kwa mbali upande wa kulia likiongeza mandhari ya jiji yenye majengo marefu.

Kundi la punda milia takriban sita wanatembea au kusimama kwenye barabara ya udongo katikati ya pori. Pundamilia hao wana milia yao nyeusi na nyeupe inayowafanya waonekane wazi dhidi ya mandhari ya kijani. Barabara hii imezungukwa na nyasi ndefu na miti michache mbali inayoonyesha mazingira ya hifadhi ya wanyamapori .

Treni yenye rangi ya nyekundu, nyeupe na manjano ikipita juu ya daraja refu la reni. Treni hiyo inaonekana kuwa ya kisasa na inasafiri kupitia mandhari chambarare yenye vichaka au miti michache. Anga linaonekana kuwa wazi na linaonyesha mazingira ya nusu jango au savana. Muundo wa daraja ni imara na unaonekana umesimama juuya bonde au eneo chambarare.

Ndege mweupe mwenye miguu mirefu miekundu, amesimama ndani ya maji. Mdomo wake mrefu ulionyooka na mpana mwishoni unaonekana ukiingizwa ndani ya maji ikionyesha kuwa anatafuta chakula. Manyoa yake meupe yanaonekana yakimeremeta kidogo kutokana na mwanga. Maji yanaonekana yakichururiza kidogo yakiashiria utulivu wa mazingira yake.

Mtu anakunywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki wa pembe tatu ambayo ni njia ya kawaida ya kuuza maji ya kunywa kwa bei nafuu hasa katika maeneo ya jijini mtu huyo ameinua mfuko huo juu na anatumia mdomo wake kuvuta maji kuashiria kiu au hitaji la kujiburudisha mandhari ya nyuma inaonyesha matawi ya mti yenye majani kuashiria kuwa yuko nje labda chini ya kivuli cha mti.

Kundi la tembo wadogo wakinywa maziwa kutoka kwa walezi wao katika hifadhi. Mtu mmoja amevaa koti la kijani na kofia nyeupe, akimlisha tembo mmoja chupa kubwa ya maziwa, huku tembo mwingine akiwa amelala chini nyuma yao. Udongo mwekundu unaonekana wazi na kuna kundi la watazamaji nyuma wakiangalia tukio hilo. Mandhari ina miti mingi ikionyesha mazingira ya asili na shughuli za uhifadhi wa wanyama pori.

Mikono ya mtu, ikishikilia bomba, ikiwa inamwaga maji ndani ya mitungi. Mitungi mingi, baadhi ikiwa ya samawati na mengine ya njano, imepangwa kwa mu, umakini. Maji yanaonekana yakifurika kutoka kwenye mtungi mmoja wa samawati, kuashiria kuwa unajazwa, au umefurika. Mandhari haya yanaweza kuwakilisha shughuli ya kila siku ya kuchota, au kusambaza maji, katika eneo lenye uhaba wa maji.

Mandhari ya pori ina mabonde na milima midogo iliyojaa mimea. Kuna miti mingi yenye majani ya kijani kibichi na vitaka vimetawanyika kila mahali, huku pia kuna maeneo yenye nyasi ndefu. Kati ya miti hiyo, mto wenye maji ya kahawia unaonekana ukipita, ukionyesha uwepo wa maji katika eneo hilo.

Wanawake wawili katika mazingira ya makazi duni wakiwa wamejishughulisha na maswala ya maji, mwanamke mmoja amejikunja akijaza maji kutoka kwenye bomba dogo huku ndoo za rangi tofauti zikiwa zimewekwa chini, mwanamke mwingine anatembea huku amebeba vyombo viwili vyeupe vya maji eneo linaonekana kuwa chafu na nyumba zilizojengwa kwa mabati na miti midogo zinaonekana nyuma.

Kundi la tai wamesimama kwenye ardhi ya udongo karibu na bwawa ndogo la maji. Tai hawa wana manyoya ya kahawia na wanashingo zisizo na manyoya zikionyesha sifa zao za asili. Nyuma yao kuna maji tulivu yaliozungukwa na nyasi ndefu za kijani na mbali zaidi kuna mandhari ya milima au vilima. Anga ni ya mawingu ikionyesha mazingira asili ya wanyama pori.

Eneo kubwa sana likiwa limejaa takataka za kila aina zikiwemo plastiki karatasi na vitu vingine vilivyotupwa ovyo. Udongo unaonekana kuwa tope na unyevunyevu kuashiria uwepo wa maji machafu au mfereji uliofunikwa na takataka. Kwa mbali, kuna nyumba na miti, na anga lina mawingu meupe dhidi ya samawati likionyesha hali ya hewa nzuri.

Rundo kubwa taka na uchafu, lililofu na plastiki za rangi ya samawati na nyeupe. Milima ya taka inaonekana hadi kwenye upeo wa macho, ikionyesha kiwango kikubwa cha uchafuzi. Anga lina mawingu meusi, likiongeza hisia ya kutamausha kwenye mandhari. Mbali kidogo kuna majengo machache yanayoonekana.

Kundi la watu wa jamii ya kitamaduni, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi na mapambo ya asili yenye rangi nzuri. Wanawake wengi wamevaa shanga kubwa zenye rangi nyekundu na njano, na pia shanga zenye rangi mbalimbali. Wanaume wamebeba vitu au mikuki, na baadhi yao wana mapambo ya manyoya kichwani. Kundi hili linaonekana likitabasamu na kuwa na furaha.

Eneo lililokumbwa na maafa labda mafuriko au maporomoko ya udongo ambapo nyumba nyingi za mabati zimebomoka. Udongo mwingi wenye matope umejaa kila mahali na mabaki ya mabati yaliyoharibika yametawanyika. Wanaume wawili wanaonekana wakijaribu kusafisha au kuokoa vitu kati ya matope na vifusi wakiashiria hali ngumu ya maisha baada ya janga.

Eneo la ujenzi au kusafisha katika mazingira ya makaazi duni ambapo mashine kubwa inachimba udongo wenye matope. Kuna shimo kubwa lililochimbwa na maji machafu yanaonekana chini. Watu kadhaa wakiwemo wafanyikazi wenye fulana zenye mikono mifupi na kofia ngumu wanaonekana wakisimamia kazi hiyo. Nyuma za mabati na miundo mingine duni ziko nyuma zikionyesha hali ngumu ya makaazi katika eneo hilo.

Simba wawili dume wamekaa kwenye nyasi ndefu. Simba wa kushoto anaonekana akipiga kelele au akifungua mdomo wake mkubwa, akionyesha meno yake. Simba wa kulia amekaa kwa utulivu, na ndege mdogo anaonekana amekaa mgongoni mwake. Anga linaonekana wazi na mawingu machache, likionyesha mazingira ya wazi ya savana.

Mjusi amelala kwenye kipande cha mti au ubao wa kahawia kichwa chake kina rangi ya machungwa hafifu au njano huku mwili wake ukiwa na rangi ya kijivu nyeusi na michoro mieupe mjusi huyu ana mkia mrefu na miguu yenye makucha na nyuma yake kuna wigo wa chuma na mimea.

Kundi la wafanyakazi wakiwa kazini wakifunga au kukarabati bomba kubwa la maji. Mfanyakazi mmoja aliyevaa overalli ya samawati na kitambaa cha kichwani amepiga magoti karibu na bomba akifanya kazi ya kuunganisha. Bomba hilo linaonekana likiwa limewekwa kwenye mtaro wa udongo mwekundu. Kwa nyuma sehemu ya kifaa cha ujenzi inaonekana ikionyesha kuwa mradi mkubwa wa miundo mbinu inaendelea.

Tembo watoto watatu wa katika eneo lenye udongo mwekundu na miti michache. Tembo mmoja mdogo yuko mbele akionekana kutafakari huku mkonga wake ukiwa chini. Nyuma yake kuna tembo wengine wawili wadogo, mmoja amevaa blanketi la rangi ya machungwa na samawati na mwingine amevaa blanketi la samawati kuashiria kuwa wametunzwa na binadamu.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi likibomolewa huku mashine ya uharibifu ikiendelea kufanya kazi katikati ya vumbi na vifusi. Umati mkubwa wa watu umekusanyika kuangalia bomoa hilo. Wengine wamesimama karibu na eneo lenye mabaki ya majengo yaliyoharibika

, ziwa lenye maji ya kioo limezungukwa na miti mirefu na vichaka vyenye majani mabichi. Upande wa kulia una ukingo wa mchanga unaozunguka sehemu ya ziwa. Miti minene inaonekana nyuma ya ziwa, ikionyesha mazingira asilia na ya kupendeza ya ziwa

Mtu amesimama karibu na twiga wawili katika eneo la wazi. Twiga mmoja mkubwa yuko karibu na mwanadamu akionekana akiangazia au kungoja chakula huku mwingine akionekana kwa mbali. Mtu huyo amevalia shati nyeupe na kaptula akiwa ameshikilia mkoba mdogo. Kuna ua wa chuma unaowatenganisha wanyama na binadamu na mandhari ina miti na mimea. Tukio hili linaweza kuwa katika kituo cha kutunza twiga au hifadhi ya wanyama.

Eneo la makazi, labda karibu na mto wa mkondo wa maji, likiwa na uharibifu mkubwa unaoashiria mafuriko ya hivi karibuni au maafa mengine. Kuna magofu ya nyumba zilizobomolewa, zilizotengenezwa kwa mabati na mbao. Huku rundo la takataka na matope likiwa limetapakaa kila mahali. Nyuma kuna majengo ya ghorofa yaliyosimama, mengine yakionekana kuwa na nguo zikikaushwa nje.

Mto unapita katikati ya eneo lenye makaazi ya watu huku maji ya mto yakiwa na uchafu na taka kando ya mto kuna njia iliyojengwa kwa mawe na udongo ambapo watu wanaonekana wakitembea upande wa kushoto wa picha kuna nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati na mbao zikionyesha mazingira ya makaazi duni au mitaa ya kawaida kwa mbali majengo marefu yanaonekana na kuna miti na mimea mingi ikionyesha mazingira ya asili na yaliyojengwa.

Ndege wawili wamesimama kwenye kazi yenye miamba na majani. Ndege hao wana manyoya yenye madoa meusi na meupe na miguu mirefu ya njano. Wote wawili wanaangalia upande mmoja, wakionekana kuwa makini na mazingira yao. Nyuma yao, kuna vichaka yenye majani mabichi ikionyesha makazi yao asili.

Mto mpana na tulivu ulioghubikwa na mimea minene. Kwenye kingo za mto kuna miti mirefu yenye majani mengi ikionyesha mandhari ya msitu. Anga lina mawingu meupe iliyotawanyika na maji ya mto yanaakisi nuru ya anga. Mbele, mimea mirefu ya kijani kibichi inayokua karibu na maji inaonekana.

Nyani amefungwa ndani ya uzio wachuma. Nyani huyo anaonekana mwenye uzuni au kutafakari, akiangalia nje kwa macho yake makubwa. Mkono wake umeshikilia waya ya uzio, ukionyesha hadi yake ya kifungoni. Manyoya yake yanonekana kuwa ya rangi ya kahawia na kijivu na paji la uso wake linaonekana kuwa wazi.

Kundi la vijana wanaume kwa wanawake wakiwa wamekusanyika nje katika kile kinachoonekana kama eneo la makazi. Baadhi yao wamevaa glovu nyeupe na wana zana za kusafisha kama vile reki na toroli kuashiria wanajiandaa kwa kazi ya jamii au usafi. Nyuma yao kuna jengo la kawaida lililojengwa kwa mabati na miti michache. Wanaonekana wakisikiliza watu wawili waliopo mbele yao.

Eneo la kuwalisha tembo wadogo labda katika kituo cha yatima cha tembo nchini Kenya. Tembo mmoja mdogo mwenye rangi ya kahawia anayanywa maziwa kutoka kwenye chupa. Watalii na watazamaji wamesimama kwa safu nyuma ya kamba, wakishuhudia tukio hili la kipekee. Udongo ni mwekundu unaofanana na udongo wa sehemu nyingi.

Simba dume mkubwa amelala chini kwenye udongo. Simba huyo ana manyoya mengi meusi shingoni yanayompa muonekano wa kuvutia. Ameegemea upande wake wa kulia akiangalia mbele na macho yake yakiwa wazi. Nyuma yake kuna uzio wa waya unaoashiria kuwa anaweza kuwa katika eneo lililofungwa kama vile hifadhi.

Mabomba makubwa mawili ya samawati yanapita juu ya mfereji wa maji. Mabomba hayo yamefungwa kwa viunganishi vikubwa vya duara na yamebebwa na miundo ya zege. Chini ya mabomba kuna maji safi ya kijani kibichi yanayotiririka kwenye mfereji wa zege. Mazingira yanaonyesha mimea na udongo kavu pembeni, huku anga likiwa na mawingu machache kuashiria mradi wa miundombinu ya maji katika eneo la wazi.

Makazi duni au mtaa wa mabanda yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Mto mchafu unapita katikati ya makazi hayo, na nguo zimetundikiwa nje zikikaushwa. Kwa upande wa kulia wa mto kuna njia ndogo iliyozungukwa na nyasi ndefu. Anga lina mawingu mazito likiongeza hisia ya hali duni ya maisha katika eneo hilo.

Kundi la watu wa kimaasai na wageni kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia shuka na mapambo ya kimaasai kuna wanaume wanne wa kimaasai walioketi mbele wakiwa wamevalia shuka zenye miraba miekundu na nyeusi. Nyuma yao kuna wanawake wawili wa kimaasai wakiwa wamevaa shanga kubwa pamoja na wageni wawili wanaume na wanawake waliovaa shuka wote wanaonekana wametabasamu na wako katika mazingira ya asili yenye miti na nyasi.

Eneo la makazi duni labda mtaa wa mabanda likiwa na nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati ya kutu na mbao. Mbele ya makazi hayo kuna mto au mkondo wa maji machafu wenye rangi ya kahawia. Watoto kadhaa wanaonekana wakicheza au kutembea karibu na kingo za mto huku maeneo mengine yakiwa na udongo na uchafu. Kwa nyuma majengo marefu ya ghorofa yanayoonekana yakionyesha tofauti kubwa ya miundo ya makazi katika eneo hilo la miji.

Kundi la ndege weupe wakiwa wamekusanyika karibu na kingo za maji. Ndege hao wana mdomo mrefu iliyopinda na shingo nyeusi, huku mili yao ikiwa nyeupe na baadhi ya sehemu zikiwa nyeusi. Wanatembea kwenye nyasi ndefu na kijani kibichi iliyoko kando ya maji yenye matope kidogo. Mandhari ya jumla inaonyesha makazi asili ya ndege hawa labda karibu na ziwa au mto.

Basi la abiria la rangi ya samawati linaonekana kuwa la zamani na lime safiri sana, limeegeshwa kando ya barabara yenye mashimo. Mwanaume mmoja amesimama akiangalia basi hilo, amevaa koti jeusi, kofia ya samawati na jinzi. Mabasi mengine yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa hili ni kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi za usafiri. Alama za rangi nyekundu na njano zinaonekana nyuma ya basi, ikionyesha usafiri wa umma.

Barabara pana yenye magari machache yaliyoegeshwa na yanayosafiri. Upande wa kushoto wa barabara kuna uzio mrefu wa chuma unaotenganisha barabara kuu na njia ya kando. Nyuma ya uzio kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na matangazo makubwa kwenye kuta zao. Mbali kidogo upande wa kulia wa barabara kuna mtu mmoja anayetembea na mti kadhaa inaonekana pembeni mwa barabara.

Eneo la kituo cha mabasi nchini Kenya, ambapo watu wanasubiri usafiri. Katikati ya picha, kuna mtu aliyebeba bango kubwa lenye nambari na orodha ya maeneo. Basi la kijani lenye neno Hopper limeegeshwa upande wa kushoto, na watu kadhaa wamekusanyika karibu nalo. Watu wengine wanaonekana wakitembea au kusubiri kwa mbali, huku miti mikubwa ikitoa kivuli.

Msongomano wa magari barabarani katika jiji. Kuna mabasi, magari madogo, na lori kubwa la manjano yaliyopanga foleni yakiashiria trafiki nzito. Kando ya barabara, kuna uzio wa waya na baadhi ya watu wakitembea kwenye njia ya miguu. Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana nyuma, yakiongeza utambulisho wa mazingira ya mji.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na basi la abiria la rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara. Basi hilo limepambwa kwa michoro ya rangi na maandishi mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia ya waenda miguu karibu na basi hilo huku baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko.

Eneo lenye shughuli nyingi la kituo cha matatu likiwa na magari mengi ya abiria yakiwa yamebeba mizigo juu ya paa zao. Matatu iliyo mbele ina rangi nyeupe na mstari ya zambarau na chungwa na inabeba bango lenye maandishi Narok Line na majina ya maeneo. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusubiri usafiri huku majengo ya kibiashara yakiwa nyuma, yakiashiria kitovu cha usafiri na biashara jijini.

Barabara kuu yenye magari na malori yakisafiri. Upande wa kushoto wa barabara kuna misitu au miti mirefu na upande wa kulia kuna barabara nyingine ndogo na watu wachache wakitembea. Kuna bango la matangazo, likiwa limewekwa kando ya barabara kuu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au jua kali, likionyesha shughuli za kawaida za barabarani.

Eneo la kituo cha mabasi au matatu chenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Katikati kuna bango kubwa lenye namba thelathini na tatu kwa herufi nyekundu likiwa na orodha ya maeneo ya mabasi. Upande wa kushoto kuna bango la shule likitangaza kozi na namba za simu. Mabasi kadhaa ya samawati yameegeshwa kando ya barabara na watu wengi wanaonekana kusubiri usafiri.

Basi la abiria lenye rangi nyekundu na sanaa za kipekee. Upande wa nyuma wa basi kuna picha kubwa ya simba na nambari ya usajili. Basi hili limesimama kando ya barabara iliyoloa kidogo na watu kadhaa wanasubiri au kupanda basi. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Makutano ya barabara yenye ishara mbili za kivuko cha watembea kwa miguu upande wa kulia na kushoto. Katikati ya makutano kuna eneo la ardhi na nyasi na ishara kubwa inaonekana nyuma. Basi la kijani lililopambwa limeegeshwa upande wa kulia huku magari mengine na watu wakionekana mbali. Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu labda kutokana na mvua.

Shughuli za usafiri wa umma jijini Nairobi ambapo magari mawili ya abiria yamesimama barabarani. Matatu ya kulia ni jekundu na jeusi na lililo upande wa kushoto ni la samawati na katikati ya matatu hayo, mwanamume aliyevalia koti la zambarau la usalama anaonekana akitembea huenda akiwa ni kondakta au mpangaji wa abiria. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Mandhari ya shughuli nyingi katika mazingira ya mijini, labda kituo cha mabasi au eneo la biashara lenye msongamano. Basi kubwa la abiria la rangi ya samawati limeegeshwa katikati ya picha likiwa na maandishi mengi. Watu wengi wanaonekana wakitembea baadhi yao wakiwa mbeba mizigo kwenye mikokoteni au mabegi na kuna mtu mmoja amekaa kanda barabara akitumia simu yake.

Barabara yenye shughuli mingi jijini. Mbele kijana aliyevaa fulana nyekundu amesimama karibu na nguzo nyeupe na nyeusi. Nyuma yake basi la abiria lenye rangi ya kijani na michoro mbalimbali limesimama likifuatiwa na matatu jingine nyekundu. Upande wa kushoto wa barabara kuna vibanda vya biashara na watu wanatembea kuashiria biashara na harakati za kila siku katika eneo hilo.

Eneo lenye shuguli nyingi jijini likionyesha basi la samawati na abiria likiwa limegeshwa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakizunguka eneo hilo, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakitembea. Kuna kijana amesimama upande wa kushoto, akiwa ameshikilia bango kubwa lenye nambari thelathini na nne na maandishi mengine. Majengo marefu yaliyojaa maduka yanaonekana nyuma.

Matatu mbili zimeegeshwa kando ya barabara zikionyesha mandhari ya usafiri wa umma nchini Kenya. Matatu iliyo mbele ina rangi ya kuvutia za samawati, chungwa na nyeupe zikiwa na michoro na maandishi mbalimbali. Mtu mmoja amesimama karibu na matatu hiyo akionekana akiegemea gari.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi ikiashiria msongamano wa magari. Upande wa kushoto wa picha kuna ishara ya tahadhari inayoonesha kivuko cha watembea kwa miguu. Magari mengi yakiwemo lori ya mchanganyiko wa saruji , gari la kijivu na mabasi kadhaa yamekwama kwenye trafiki. Watu wanatembea kando ya barabara na miti inaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi ya abiria na watu wanaotembea. Basi kubwa la kijani imefungiwa juu kuonyesha linasafirisha mzigo. Nyuma yake kuna basi jingine jeusi likionyesha kuwa magari haya ni ya usafiri ya umma. Majengo ya zamani yanaonekana nyuma na nguzo za umeme na nyaya zinaonekana juu. Watu mbalimbali wanatembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kila siku za mijini.

Daraja lenye magari na chini yake kuna mto. Basi jekundu na samawati linaonekana likipita juu ya daraja. Chini ya daraja hilo kuna maji ya kahawia yanayotiririka ikionyesha kuwa mto huo unaweza kuwa umechafuliwa au una matope. Miundo mingine ya barabara inaonekana nyuma ikionyesha mandhari ya mji au barabara kuu.

Barabara kubwa yenye magari yanayoenda mbele. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu wa rangi ya kahawia unaoonekana kuwa wa zege. Taswira ya nyuma ya gari la matatu inaonekana wazi likionyesha mandhari ya barabara kupitia kioo. Majengo marefu ya kisasa yanaonekana kwa mbali upande wa kulia wa barabara.

Eneo lenye shughuli nyingi katika mji likiwa na watu wengi wakitembea na magari ya usafiri wa umma yaliyopambwa. Majengo kando ya barabara yamejaa mabango ya matangazo ya biashara mbalimbali. Matatu moja ya waridi ina picha kubwa ya mwanamke na maandishi ikionyesha utamaduni wa sanaa ya matatu nchini Kenya. Mazingira haya yanaashiria jiji la Nairobi.

Makutano ya barabara yenye shughli nyingi. Katikati kuna nguzo zenye taa za trafiki nyeusi. Nyuma yake kuna jengo kubwa la rangi ya manjano na mabasi mawili ya rangi ya manjano yanasubiri kwenye trafiki. Upande wa kushoto kuna mabango ya matangazo ya simu za mkononi, huku watu wanaonekana sehemu ya chini ya picha.

Mandhari yenye shughuli nyingi ya jiji has kituo cha mabasi au eneo la kuwapakia abiria kuna mabasi mawili ya abiria ambayo yanafanana na matatu za kenya yaliyopakwa rangi angavu za kijani na rangi nyinginezo yakiwa yameegeshwa barabarani watu wengi wamesimama na kutembea karibu na mabasi baadhi yao wakiwa wamevaa koti za rangi ya kijani na njano labda wakiwa kondakta au wasaidizi.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari huku trafiki ikionekana ikitembea pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia zaidi zilizo lindwa na uzio na ng'ombe kadhaa wanaonekana waki chunga karibu na njia hizo. Majengo mengi baadhi yakiwa marefu na mengine mafupi yamejipanga kando ya barabara yakionyesha mazingira ya mijini.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Yaliyojaa magari mbalimbali kama vile mabasi, magari madogo, lori na pikipiki. Taa za trafiki zinaonekana zikiwaka na moja ikiwa ya rangi nyekundu, kuashiria kusimama kwa magari. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Nyuma ya magari kuna majengo na miti, inayoonyesha mazingira ya mjini.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji ikiwa na mabasi kadhaa ya abiria yakiwemo matatu yaliyokuwa yameegeshwa ama yakienda polepole. Basi moja kubwa la rangi ya machungwa na kijivu linaonekana upande wa kulia likiwa na ishara ya kutoka kwa dharura nyuma. Watu wengi wanaonekana wakitembea na baadhi wakiwa kwenye pikipiki au vipajaji kushiria msongamano wa magari na watu.

Matatu yenye rangi za kuvutia, nyingi zikiwa za manjano na machungwa, zikiwa zimepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali. Conductor amesimama karibu na matatu akiwa ameshikilia bango kubwa lenye namba akionyesha nauli, njia anazopitia matatu zimeorodheshwa upande wa basi, zikiwemo Thika road , na Roysambu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Karibu na jengo la hifadhi ya taifa la Kenya, kuna magiri mengi yakiwemo matatu, mabasi na magari madogo yanapita barabarani. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia ya miguu na wengine wakisubiri usafiri. Majengo marefu na biashara za kando ya barabara zinaongeza shamrashamra za maisha ya mjini.

Treni ya abiria inayosimama kwenye reli ikiwa imepigwa picha kupitia uzio wa waya. Treni hiyo ina rangi nyeupe, nyekundu na njano na inaonekana kuwa na madirisha mengi. Inaonekana kuna nyasi na miti nyuma ya uzio na anga linaonekana kuwa jeupe na wazi. Baadi ya maandishi yanaonekana kwenye treni.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi ya fedha. Basi hili linaonekana likiwa limeegeshwa karibu na barabara likiwa na bango kubwa juu yake. Nyuma ya basi kuna majengo kadhaa ya biashara na mandhari inaonyesha anga lenye mawingu.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa basi dogo au matatu likitoa moshi mweusi kutoka nyuma yake, ikiashiria shida ya injini au uchafuzi wa hewa. Basi hilo lina rangi ya samawati na kijivu. Abiria na dereva wanaonekana ndani na nje ya basi huku baadhi ya watu wakisimama karibu.

Basi la abiria lenye rangi ya samawati limesimama barabarani. Nyuma ya basi kuna bango refu lenye orodha ya njia na maeneo inayopitia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya jiji yanayoashiria kuwa picha imepigwa katika eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi ikiwa na magari yanayoenda pande zote mbili. Kuna ishara kubwa ya kijani juu ya barabara inayoonyesha maelekezo. Upande wa kulia wa barabara, kuna lori la samawati la polisi lenye nambari ya usajili za Kenya likionyesha uwepo wa vyombo vya usalama. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo marefu yanaonekana nyuma kuashiria eneo la mjini.

Kundi la watu wanasubiri au kupanda matatu la rangi ya chungwa lililopakwa michoro ya kupendeza barabarani. Kuna mfereji wa maji machafu kando ya barabara na ukuta mrefu wa mawe unaonekana kushoto. Anga linaonekana kuwa na mawingu, likionyesha hali ya hewa baridi au mvua. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida, wengine wakiwa wamebeba mifuko wakionyesha shughuli za usafiri wa kila siku.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya samawati, limeegeshwa. Mtu mmoja anaonekana akiegemea nje ya dirisha la basi, akionyesha shughuli ya abiria. Nyuma ya basi kuna barabara iliyojaa magari mengine. Ikionyesha msongamano wa magari au barabara yenye shughuli nyingi. Nguzo ndefu za taa barabarani zinasimama wima ,upande wa kushoto na anga ni nyeupe.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi jijini ikiwa na ishara ya teksi iliyo juu ya gari nyeupe iliyo mbele. Nyuma yake kuna basi lingine na watu wengi wakitembea na kusimama barabarani. Majengo ya biashara yenye mabango mbalimbali yamepangwa kando ya biashara yakionyesha maisha ya mjini. Anga linaonekana kuwa wazi likitoa mwanga mzuri kwa eneo hilo.

Basi dogo la rangi ya samawati na machungwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo mmoja akiongea kwenye simu na mwingine amevaa koti la manjano na suruali nyekundu. Upande wa kulia kuna ua wa kijani kibichi ulio pambwa na mabango mbalimbali na mtu mmoja amevaa koti la rangi ya machungwa akionekana akibandika kitu ukutani.

Makutano ya barabara yenye ishara kubwa ya kuongoza magari. Barabara imejaa magari na pikipiki zinazoashiria shughuli nyingi za usafiri. Watu wanaonekana pembeni mwa barabara, baadhi wakiwa na miavuli, jambo linaloweza kuashiria kuwa ni jua kali au kunanyesha kidogo.

Treni ya abiria iliyopakwa rangi nyeupe, zambarau na machungwa. Treni hiyo imesimama kwenye reli iliyozungukwa na nyasi. Sehemu ya mbele ya picha inaonyesha uzio wa waya, unaofanya picha ionekane kana kwamba imepigwa kupitia kwenye uzio. Mandhari ya nyuma yana miti na majengo yasiyoeleweka vizuri.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukionyesha shughuli za ujenzi au uchimbaji. Kingo za mfereji ziko juu na zimefunikwa na udongo wa kahawia huku chini kukiwa na udongo na mawe yaliyolegea. Kwa mbali kuna majengo refu la ghorofa na mashine ya kuchimba likionyesha kuwa kazi inaendelea.

Mfumo wa mabomba makubwa ya rangi ya samawati yaliopinda, yaliopangwa kwa safu, kwenye jukwaa la saruji. Mabomba hayo, yameunganishwa na vali, na mitambo mingine kuashiria kuwa ni sehemu ya mfumo wa usambazaji, au usindikajiwa maji, au maji taka. Vifaa vyote vinaonekana kuwa safi, na vimetunzwa vizuri.

Eneo kubwa la ardhi lanye udongo mwingi uliotoka na kuwekwa rundo kuashiria shughuli la uchimbaji au ujenzi. Katikati ya rundo la udongo kuna ma bomba machache yaliyofunikwa kwa sehemu yakipita katikati ya mchanga. Kwa mbali upande wa kulia kuna ukuta wa mawe uliojengwa na upande wa kushoto kuna majengo machache yasiyo kamilika au yaliyochakaa huku mtu mmoja akionekana akitembea kwa umbali.

Jengo la gorofa lililokuwa bado halijakamilika, likiwa katika hatua za ujenzi na kuta za zege na matofali zikionekana wazi. Mbele ya jengo hilo kuna mti mkubwa wenye majani mengi unaozuia sehemu ya jengo. Kwa nyuma paa la jengo jingine na matangi ya maji meusi yanaweza kuonekana, yakionyesha mandhari ya mji au kitongoji.

Mfumo wa kusafisha maji ukiwa na pampu mbili za manjano zilizounganishwa na mabomba meupe na vichungi vikubwa vya samawati. Mfumo huu umewekwa kwenye stendi ya chuma, ikionyesha usanifu wake. Nyaya kadhaa nyeusi zimeunganishwa kwenye pampu, zikionyesha kuwa ni vifaa vya umeme. Kwa ujumla, picha hii inatoa taswira ya mitambo ya kusafisha au kusukuma maji, labda kwa matumizi ya nyumbani au kibiashara.

Ukuta wa bati lenye kutu na mita ya maji iliyowekwa chini yake. Ukuta huu unaonekana kuwa wa zamani na umetumika kwa muda mrefu. Chini ya mita hiyo kuna ardhi iliyofunikwa na nyasi kavu, mawe na majani yaliyodondoka. Mandhari hii inaashiria eneo la makaazi duni au sehemu isiyo satawi vizuri.

Mfumo wa mabomba ya zamani yaliyotuika na yaliofunikwa na kutu na ukungu wa kijani. Mabomba haya ni makubwa na yana vali kadhaa zenye magurudumu ya kuendesha, zikionyesha kuwa yalikuwa sehemu ya mtambo mkubwa au kiwanda. Chini ya mabomba hayo kuna maji yanayoakisi nuru kidogo na yaliyo na takataka kidogo juu yake.

Pampu ya maji ya zamani yenye kutu iliyotengenezwa kwa chuma imesimama wima. Mpini wake wa kuskuma unaonekana umepinda kidogo na bomba lake la kutolewa maji linatokeza mbele. Mazingira ya nyuma yanaonyesha mimea na miti mingi yenye majani mabichi huku jua likichomoza au kuzama likiangazia pampu na kuipa rangi ya dhahabu. Pampu inaashiria njia ya zamani ya kupata maji tofauti na mifumo ya kisasa.

Barabara enye shuguli nyingi jijini ikiwa na lori kubwa ya kijani ambalo limeegeshwa. Watu kadhaa wanaonekana juu ya lori hilo labda wakipakia mzigo. Nyuma ya lori kuna matatu ya rangi ya machungwa na samawati ambayo ni usafiri wa umma unaopatikana sana nchini Kenya. Majengo marefu na miti yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya mjini.

Udongo mwingi uliotimuliwa ukiwa na lama za mashine nzito labda kama matokeo ya uchimbaji au ujenzi. Sehemu ya udongo inaonekana kuwa na mchanganyiko wa mawe na matope. Kamba ndefu labda cable bomba inaonekana ikipita juu ya udongo huo. Mandhari inaashiria eneo la ujenzi aua shughuli za uhandisi.

Mfereji mrefu na mweupe uliochimbwa ardhini. Pembeni mwa mfereji kuna udongo mwekundu na baadhi ya mawe, ikionyesha kazi ya uchimbaji imefanywa. Vivuli vya watu wawili vinaonekana vikielekea kwenye mfereji, ikionyesha uwepo wa waangalizi au wafanyakazi. Mbali kidogo sehemu ya kifaa cha uchimbaji inaweza kuonekana, ikionyesha kuwa kazi inaendelea.

Mjereji mpana uliojaa maji machafu, uliopita kwenye ardhi yenye udongo mweusi. Mistari ya nyaya za umeme zinaonekana juu kwa mfereji, ikiahiria miundombinu iliyopo. Nyuma ya mfereji kuna majengo marefu baadhi yakiwa yameanza kujengwa na mingine yamekamilika nusu. Jua ling'aa juu likiongeza nuru kwenye mandhari.